Duka la nguo pengine boutique au duka la suti na mashati. Kushoto kuna nguo za juu kama vile suti na koti zikiwa zimening'inia kwenye rafu nyeusi. Katikati na kulia kuna rafu za chuma zenye mashati yaliyokunjwa vizuri yakiwa yamepangwa kwa rangi na ukubwa. Sakafu inaonekana kuwa safi na inameta na taa kutoka dari zinafanya duka lionekane angavu.

Duka la nguo na viatu la kifahari. Kuna rafu ndefu zilizoja viatu vya aina mbalimbali, mifuko ya mikono na nguo. Duka lina taa nzuri na sofa nyeusi ya kupumzika ikionyesha mazingira ya kisasa na ya kuvutia ya ununuzi.

Duka la nguo likiwa na manikini tano zikionyesha nguo za kiume. Nguo hizo zinajumuisha suti, mashati na suruali za mitindo mbalimbali. Kwenye sakafu ya dirisha kuna baluni za rangi nyekundu na nyeupe; zikiwa na baadhi zimeundwa kama nyota na moyo labda kuashiria ofa maalum ya tukio.

Sehemu ya duka la nguo, labda duka la nguo za watoto. Nguo mbalimbali zimerundikana na kuna ishara ya bei mia saba. Pia kuna ishara, inayoonyesha kuwa wateja wanaweza kujaribu nguo.

Duka la nguo pengine butiki, likiwa limejaa nguo zenye rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye leki nyingi. Katikati kuna leki za mviringo zenye nguo na nyuma yake kuna rafu ndefu zilizojaa nguo nyingine. Rangi ya pinki inaonekana kwenye mapambo ya duka kama vile mapazia na baadhi ya kuta. Duka linaonekana kuwa limeangaza vizuri.

Duka la nguo za mitumba lenye wateja kadhaa wakichagua nguo kutoka kwenye rafu na meza zilizojaa bidhaa, kuna ishara inayoonyesha Fitting Room na kuna nyingine yenye School Uniforms On Sale. Pia kuna ishara ingine inayoonyesha jina la duka Budget Wear. Mlinzi anaonekana kusimama karibu na mlango au eneo la malipo.

Duka la nguo likiwa limejaa nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye reki, kuna haina mbalimbali za nguo zenye rangi tofauti ikiwemo magauni, suruali na mashati. Nyuma ya nguo kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine kama vile mikoba, duka linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri likiwa na taa zinazong'aa.

Hii ni ndani ya duka la nguo ambalo linaonekana kuwa linauza nguo za kiafrika zenye vitambaa vya asili na mikato ya kipekee. Mbele kuna halaiki yenye nguo kadhaa zilizotundikwa zikiwa na rangi na liwaza mbalimbali. Kwa nyuma kuna nguo zaidi zikiwa zimetundikwa kwenye rafu na stendi na wanawake wawili wanaonekana wakishughulika ndani ya duka labda wafanyakazi au wateja.

Duka la nguo, likiwa na rafu zilizojazwa na mashati yaliyokunjwa vizuri yenye rangi mbalimbali. Juu kuna bango linaloonyesha mens t-shirts kuashiria bei na aina ya nguo zinazouzwa. Nyuma kuna nguo zingine zilizoning'inia.

Hii ni ndani ya duka kubwa ya nguo likionekana kama wanauza mavazi ya wanaume, safu ndefu za mashati zimening'inia kwenye rafu za chuma. Juu ya rafu kuna ishara nyekundu ilioandikwa Men Clothing. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la nguo labda la idala, kuna nguo nyingi zilizoning'ia na kuwekwa kwenye rafu pamoja na manikini kadhaa waliovaa nguo za kisasa. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea dukani na baadhi yao wamevaa barakoa likionyesha kuwa picha inaeza kuwa imepigwa wakati wa au baada ya jana. Ishara kubwa ya buluu yenye herufi Hiki inaonekana juu ya duka.

Duka la nguo na viatu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna viatu vingi kwenye masanduku yaliyo pangwa kama ngazi na nguo zikiwa zimewekwa kwenye meza na rafu. Wateja wachache wanaonekana ndani ya duka na taa zinawaka kuashiria ni duka kubwa na la kisasa.

Duka la nguo lenye nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye nondo. Kuna nguo za kila aina kuanzia mashati hadi sketi zikionyesha bidhaa mbalimbali kwa familia nzima. Pia kuna mabango yenye maandishi kama one stop for the whole family yakionyesha kuwa hii ni duka la jumla la nguo.

Safu ya nguo zilizopangwa kwenye chuma cha kuning'inia nguo labda ndani ya duka la nguo. Nguo mbali mbali zinaonekana zikiwemo mashati na koti la kijeshi .Inaonekana kama duka la nguo la mitumba au botiki ndogo.

Duka la nguo na viatu, labda la kiume. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri. Koti zilizoning'inia na vyatu vikiwa mepangwa kwenye rafu tofauti. Katikati kuna meza ya buluu yenye vitabu na kikokoto juu yake. Mandhari inaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri.

Duka la kisasa la nguo na vito labda botiki. Katikati kuna meza ya duara iliyojaa vito vya mapambo kama mikufu na herini, pochi na mifuko midogo. Kuna pia mannequins zilizovalia nguo za kofia za majani. Rafu ziliyojaa bidhaa zingine kama vile miwani na nguo zinaonekana nyuma. Duka linaonekana kuwa limeangaza vizuri na linaonyesha bidhaa zake kwa kuvutia.

Duka la nguo labda botiki, kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zikiwa zimening'inia kwenye chuma na zimepangwa kwenye rafu, baadhi ya nguo ni tishat, mashati na sweta. Ukuta wa kulia unamuundo wa matofali. Eneo linaonekana kuwa limejaa bidhaa na kuna chupa ya maji chini ya rafu.

Duka la nguo za kiume la kifahari. Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Sakafu ni ya mbao na kuna zulia la duara lenye muundo wa kijiometri. Taa ya kifahari inaning'inia kutoka dari ikiongeza mvuto.

Duka la nguo lililojaa nguo mbalimbali za kiume na kike zilizoning'inizwa kwenye nondo na kupangwa kwenye rafu. Kuna suruali, mashati, sweta na nguo nyingine nyingi. Viatu pia vinaonekana kwenye rafu juu. Inaonekana kama duka la nguo la kawaida lenye bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wateja.

Duka la nguo ambapo mashati mengi ya miraba yamewekwa vizuri kwenye meza ya kuonyeshea. Nguo nyingine zimening'inia kwenye rafu kwa nyuma iliyoandikwa 40% off ikionyesha kuwa kuna punguzo la bei.

Duka kubwa la nguo likiwa limejaa nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye reki na rafu. Kuna nguo za kila aina na rangi zikiwemo mashati na magauni vikionyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Duka la nguo la kisasa lenye nguo nyingi za kiume zilizopangwa vizuri kwenye rafu na nondo. Kuna bango kubwa lenye maandishi sales 57% off likionyesha kuna punguzo kubwa la bei. Duka linaonekana kuwa nadhifu na lenye bidhaa mbalimbali.

Duka la mito, mikoba na vifaa vingine vya urembo. Kuna rafu nyeupe zilizopangwa vizuri zikibeba mikufu, shanga, pete, mikoba midogo ya jioni na mikoba mingine ya maridadi. Kwa nyuma, kuna nguo au vitambaa vya rangi mbali mbali na pia mabango ya matangazo ya accessorize . Mandhari inaonekana kuwa safi na yenye kuvutia macho.

Duka la vitu vya kiume likiwa na rafu zilizojazwa viatu, kofia, mikanda na vifaa vingine. Kuna kofia nyeusi za aina mbalimbali na viatu vya ngozi vya rangi tofauti. Bidhaa zimepangwa kwa uzuri ikionyesha ubora na mtindo.

Duka la nguo lenye wateja wengi wakitazama na kununua. Kuna nguo zilizopangwa kwenye raki na wengine wakichangua. Kwenye kona ya juu kushoto, kuna ishara inayo ashiria men's section . Baadhi ya watu wanaonekana wamesimama kwenye foleni karibu ya kaunta ya malipo.

Mkusanyiko wa watu na magari katika eneo lenye nyasi, likionyesha labda soko la magari. Watu wanaonekana kuketi na kupumzika, huku magari tofauti yakionekana.

Gari kubwa la kutembelea aina ya Toyota, likiwa limeegeshwa kando ya barabara dogo yenye lami. Gari lina pata ya mizigo juu na mfuniko wa gari wa chuma mbele ikionyesha ni gari imara na tayari kwa safari ngumu. Ina namba ya usajili ya Kenya.

Mikono miwili, ikipeana mkono kuashiria makubaliano au biashara. Mmoja wao anashikilia funguo za gari, kumaanisha ununuzi au uuzaji wa gari. Nyuma kuna gari yaliyofifia kuashiria kuwa tukio hili linafanyika kwenye sehemu ya kuuza magari au saluni ya magari.

Gari la kifahari linaloonekana kama toyota likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu ilikolea na lina namba ya usajili ya Kenya. Nyuma kuna uzio wa buluu wa chuma na geti pamoja na nyasi na mimea.

Huu ni upande wa nyuma na pembeni wa gari aina ya Toyota Landcruiser Prado. Gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina nambari ya usajili ya Kenya. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na udongo karibu na ukuta au uzio wa nyumba. Inaonekana kuwa gari safi na katika hali nzuri.

Hili ni gari la Subaru Forester lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma yake. Inaonekana kuwa nje labda kwenye soko la magari au eneo la wazi.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa mapya. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi, kwenye staha mbili za trela. Inaashiria huduma za usafirishaji wa magari au biashara ya magari, labda kutoka kwa kiwanda hadi soko.

Gari kubwa linaloonekana kuwa Pajero au Montero , likiwa limeegeshwa ndani ya eneo lenye mwanga hafifu, labda garage au sehemu ya kuegesha magari. Gari hilo lina rangi ya fedha na lina viti vya kando na kima cha ulinzi. Matairi yake yanaonekana kuwa imara, yanafaa kwa barabara mbaya.

Gari linaoonekana kuwa Hyundai Velosta , likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo kubwa lenye alama ya Neon , inayosomeka, Cargo Jet. Gari lina rangi ya kijivu isiyo na mng'ao, na mistari ya rangi nyekundu, likiwa na taa za mbele zinazowaka. Mwangaza wa jengo na gari huunda, taswira nzuri na ya kisasa.

Basi dogo la abiria aina ya Toyota likiwa limeegeshwa nje. Basi hili lina rangi nyeupe na mlango wake wa kuteleza umefunguliwa. Nyuma ya basi kuna jengo lenye bango la Mpesa na mtu mtu mmoja amesimama karibu nalo. Mazingira yanaonekana kuwa ya mitaani na kuna miti na majengo mengine kwa mbali.

Magari yaliyooengeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari kubwa linaloonekana wazi mbele ni la rangi nyeusi linafana na Mazda Demio. Nyuma yake kuna magari mengine kadhaa. Kuna miti kwa nyuma na watu wachache wanaonekana kwa mbali ikionyesha huenda ni eneo la maengesho au soko la magari .Anga inaonekana kuwa na mwanga mkali.

Usukani na dashbodi ya gari la zamani. Dashbodi inaonekana kuwa na vifaa vya zamani na imechakaa kidogo ikionyesha umri wake. Usukani ni mweusi na una muundo wa mvirigo. Huku katikati kukiwa na nembo. hii inatoa hisia ya uridhi wa magari.

Gari kubwa jeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari . Gari linaonekana kungaa na lina muundo wa kisasa . Sakafu ni ya marumaru nyeupe na kuna madirisha makubwa nyuma yakionyesha mazingira safi na ya kitaalamu ya maundo ya magari.

Sehemu ya ndani ya gari nyekundu ambalo linaonekana liko katika mchakato wa ukarabati. Sehemu kubwa ya viti vya nyuma na sakafu ya gari imetolewa ikionesha chasi na waya. Kiti cha dereva ambacho kina rangi nyekundu na nyeusi bado kipo. Mlango wa upande wa abiria uko wazi na kuna mtu ameonekana upande wa kulia akisimama karibu na gari.

Kundi la magari yaliyopaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti, pengine kwenye maonyesho ya magari au eneo la wazi la soko la magari. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna mwangaza wa jua. Watu wachache wanaweza kuonekana wakitembea karibu na magari.

Chumba ya maonyesho ya magari yaliyopangwa kwa safu. Magari mengi yaliyoonekana yanaonekana kuwa SUV na yamekuwa yaking'aa sakafu ni ya vigaye vieupe na dale ina taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha, inaonekana kuwa sehemu ni safi na ya kisasa ambapo magari mapya yanauzwa.

Mwanaume mwenye furaha anapokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine ambaye mkono wake tu ndio unaonekana huku akishikilia karatasi au hati. Mwanaume huyu amevalia koti la kahawia na miwani na anatabasamu kubwa usoni akionyesha kuridhika au furaha za kupata gari jipya. Anaonekana kuwa ndani ya gari au kwenye kiti cha udereva cha gari na picha inatoa hisia ya ununuzi au makabidhiano ya gari.

Sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa ngozi nyeusi. Mlango wa nyuma upo wazi, ikionyesha paneli ya mlango wa mfumo wa dirisha. Paa la gari lina dirisha la jua lililo wazi. Hii inaonyesha hali ya ndani ya gari, labda likitafuta mnunuzi katika soko la magari.

Nyuma ya gari ya aina ya van yenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Kwenye mlango wa nyuma wa matatu kuna namba ya usajili na kibandiko kinachoashiria kikomo cha kazi. Pia kuna vibandiko vingine vidogo kwenye kioo cha nyuma. Nyuma ya matatu kuna miti na mimea na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Gari dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa basi dogo au vani , likiwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi nyeupe na lina madirisha meusi. Nyuma ya gari kuna vibandiko vya machungwa na njano vinavyofanana na alama za tahadhari. Barabarani kuna lami na nyuma kuna miti na mbingu ya buluu yenye mawingu meupe. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari ndogo la abiria aina ya toyota likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina rangi nyeupe na mlango wa upande uko wazi na lina namba ya usajili. Nyuma ya gari kuna jengo lenye bango la mpesa likionyesha mazingira ya mjini kenya.

Ndani ya gari la kisasa labda subaru likiwa na viti vya rangi nyeusi na dashibodi yenye mapambo ya mbao. Mlango umefunguliwa ukiacha mwanga wa nje uingie. Inaonekana gari liko kwenye uwanja wa kuuza magari au sehemu ya kuegesha.

Mwanamke akipokea funguo za gari kutoka kwa mkono wa mtu nwingine, akiwa ndani ya gari. Anaonekana akitabasamu na mwenye furaha, huku mwanaume mwingine akionekana kwa nyuma. Inaashiria tukio la kununua au kukabidhiwa gari, labda kwenye duka la magari au maonyesho ya magari.

Eneo la kiwanda au karakana ambapo mabasi yanatengenezwa au kuunganishwa. Mabasi kadhaa ambayo hayajakamilika yanaonekana, ikiwemo basi la njano lililo mbele na linaonekana kama ni basi la shule, na basi jeupe nyuma yake. Inaonekana kama kuna mchakato wa uzalishaji unaendelea.

Basi dogo jeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Lango la abiria upande wa kulia limefunguliwa. Gari lina namba ya usajili KDR 963V na limepakiwa kwenye lami. Nyumba kuna majengo, miti na angani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika. Kwa ujumla, gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Wanaume wawili kwenye chumba cha maonyesho cha magari. Mmoja ambaye anaweza kuwa muuzaji, amevaa suti na anaonekana akimsadia mteja kuunganisha cable ya kuchaji kwenye gari la umeme, labda SUV yenye rangi mbili. Mteja anaonekana kuwa anakagua gari hilo. Gari lingine linaonekana kwa nyuma.

Eneo lenye miti mingi na nyasi ambapo magari matatu yameegeshwa. Gari la kijani kibichi lina milango wazi na kuna watu wawili wamesimama karibu na pikipiki ndogo nyekundu inayofanana na tukuk imesimama karibu.

Rundo la bidhaa za sanaa na ufundi wa shanga zenye rangi mbalimbali, zikiwemo vikapu vidogo na vikuku. Hizi ni bidhaa za kitamaduni na za kisanii ambazo huuzwa sana katika masoko ya utalii na hata masoko ya kawaida.

Meza zilizojaa matunda na mboga mbalimbali kama nyanya, vitunguu, ndizi na mboga za majani. Taa zinazoning'inia zinatoa mwanga wa kutosha, na muujazi anaonekana nyuma.

Duka la mziki la zamani au mkusanyiko mkubwa wa rekodi. Kuna gramafoni ya zamani, redio ya mbao na picha za wasanii ukutani. Hii inaashiria soko la vitu vya zamani au bidhaa za kipekee.

Rakwa kubwa la ndani lenye bidhaa mbalimbali za sanaa na ufundi wa mikono, hasa zinazo akisi utamaduni wa kiafrika. Kuna uchoraji wa wanyama na ma mbale, sanamu na bidhaa nyingine nyingi zilzo pangwa kwenye kuta na sakafu. Inaonekana kama soko maarufu aa watali au wapenda sanaa.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa mbao na mabati. Kuna aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye meza na vibanda ikiwemo ndizi zilizoning'inizwa. Watu wacahache wanaonekana wakitembea au kuuza bidhaa zao.

Soko la matunda na mboga ambapo matunda mbalimbali kama ndizi, mananasi, machungwa na maembe yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna pia vyombo vyenye mboga kama njegere na tangawizi. Ni taswira halisi ya soko la kawaida ya matunda na mboga.

Soko la sanaa na bidhaa za kitamaduni, labda soko la wazi au ndani ya jengo. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza zikiwemo shanga, mikufu, mifuko ya kitambaa na picha za sanaa zilizopakwa rangi. Mwanaume mmoja labda muuzaji anaonekana akihudumia au kupanga bidhaa kwenye meza.

Soko kubwa likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Mamia ya miavuli yenye rangi tofauti yamefunguliwa ili kutoa kivuli Kwa wafanyabiashara na bidhaa zao. Kuna watu wengi wakitembea Kati ya vibanda, baadhi yao wakiwa wamebeba na mizigo vichwani mwao. Kuna majengo yenye paa za bati za buluu na nyeupe zinazozunguka soko. Ikionyesha kuwa ni eneo la kudumu la biashara.

Soko lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda zilizopangwa vizuri. Kuna vitunguu vyeupe na vyekundu vilivyoshikiliwa juu, ndizi, matango, nyanya, kabichi, viazi vikuu na mahindi. Zote zikionyesha wingi wa mazao. Hii inaonyesha soko lenye shughuli nyingi na bidhaa safi.

Duka la zawadi au soko la bidhaa za sanaa za kiafrika. Kuna vitu vingi vilivyochongwa kwa mbao au kufinyangwa, vikiwemo wanyama kama twiga, punda milia, ndege, na boti ndogo iliyoandikwa, MV Malindi. Hii inaashiria utamaduni na ufundi wa kiafrika unaopatikana sokoni Nairobi.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na vibanda mbalimbali vilivyojaa mboga na matunda. Unaweza kuona ndizi zikining'inia, nyanya, viazi na mboga nyingine zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Inaonyesha mazingira ya kawaida ya soko la ndani.

Soko la viatu likiwa na rundo kubwa la viatu vya aina mbalimbali vikiwemo vya kiume na kike vilivyotandazwa juu ya meza iliyofunikwa kitambaa cha bluu. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya mtumba au vilivyotumika. Nyuma ya meza anaonekana mfanya biashara akihudumia wateja wake.

Eneo la biashara ambapo mikoba na bidhaa zingine zinauzwa. Mikoba mingi ya aina mbalimbali na rangi tofauti imening'inia kwenye kuta na imepangwa kwenye rafu. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na vibanda vya kuuzia bidhaa, kwa mbali kuna duka lingine linaonekana na watu ndani yake. Eneo linaonekana kuwa lenye shuguli na limejaa bidhaa za kitamaduni au za kipekee.

Zimesimama kwenye ndoo mbili labda Rundo la ndizi mbichi zikiwa zimesimama kwenye ndoo mbili, labda zikiuzwa sokoni. Nyuma yake kuna stendi iliyojaa mazao mengine kama vile viazi vitamu, vitunguu na ndizi zaidi. Inaashiria soko la mazao ya shambani au sehemu ya duka la vyakula.

Duka au soko la bidhaa za nyumbani lenye rundo la vyombo vya jikoni na plastiki zenye rangi mbalimbali. Kuna vyungu vya bilauli, vikombe na visu vilivyopangwa kwa wingi. Huu ni mfano wa soko la bidhaa za kaya lenye shughuli nyingi.

Duka la nguo au kitambaa likiwa vitambaa vingi venye rangi na micvhoro mbalimbali vikiwemo ankara na vitambaa vingine vya Kiafrika vitambaa vimepangwa kwa makini kwenye rafu na stendi vikiashiria biashara ya nguo. Kuna kamera ndogo ya usalama juu ikionyesha umuhimu wa ulinzi wa bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi kando ya barabara, ikiwa na vibanda vingi vilivyojengwa kwa mabati na vitambaa. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni. Magari mbalimbali ikiwemo matatu na pikipiki yanaonekana kwenye barabara iliyo karibu. Juu ya soko kuna bango kubwa la matangazo.

Soko kubwa lenye vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Kuna maua, sanaa, nguo na vitu vingine vya kuuza. Watu wanaonekana wakitembea na kununua ikionyesha shughuli nyingi za kibiashara katika soko hili la Nairobi.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na sanaa za mikono. Kuna nguo zenye rangi za kuvutia zilizoning'inia pamoja na sanamu, vyombo vya muziki na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa chini. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakitembea na kununua.

Rundo kubwa la mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwenye meza labda katika soko la wazi, kuna nyanya nyingi nyekundu , pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu na aina nyingine za mboga. Katikati kuna kikapu cha bluu chenye mbaazi, rangi angavu za bidhaa hizi zinaonyesha ubichi na wingi wa mazao.

Soko ndogo au kibanda cha biashara za ufundi au mapambo. Kibanda hicho kimetengenezwa kwa mbao na mabati, na kimejaa vitu mbalimbali kama vile shanga, mikufu, bangili, mikanda, zikiwa zimening'inia au kupangwa kwenye meza. Rangi nyingi ambavyo vinaonekana kwenye bidhaa hizo. Kuna mtu mmoja au zaidi wakiwa wameketi ndani kibanda, pengine wakihudumia wateja au wakiandaa bidhaa.

Mkokoteni wa kuuza chakula au bidhaa ukiwa umefunikwa na mwavuli bluu labda kujikinga na jua nyuma yake kuna steji nyingine inayouza mifuko na magari yanaendeshwa kando ya Barabara.

Duka au stendi yenye kazi za sanaa nyingi hasa picha zilizochorwa. Zinaonekana kuwa na mada mbalimbali ikiwemo watu na wanyama. Pia kuna rundo ya picha ndogo au vijitabu vilivyopangwa kwenye meza.

Nyumba za kifahari zenye bwawa kubwa la kuogelea likionyesha mali isiyohamishika ya hadhi ya juu. Bingu ya bluu safi na miti mizuri vinakamilisha mandhari ya kuvutia ikionyesha maisha ya starehe na uwekezaji mzuri katika soko la ardhi.

Jengo refu la rangi ya kijani kibichi na mistari ya njano, likichukuliwa kutoka pembe ya chini inayoangalia juu kuelekea angani safi la bluu. Juu ya jengo, jina Bonasta limeandikwa kwa herufi kubwa. Jengo hilo lina madirisha machache na muundo wa kipekee kwenye kuta zake.

Jengo refu la ghorofa likionekana kama sehemu ya maendeleo ya mali isiyohamishika. Kuna bango kubwa la for sale likitangaza Symphony Residence huko Lavington. Nyuma ya jengo kuna mnara mrefu wenye muundo wa tufe juu yake labda minara ya mawasiliano. Pia sehemu ya bango lingine linaonekana upande wa kulia.

Jengo refu la ghorofa likiwa limezungukwa na miti, likisimama kando ya barabara yenye magari machache. Mbele yake kuna eneo la wazi lenye nyasi kavu na ua wa matofali. Anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika ikipendekeza hali ya hewa ya wastani.

Nyumba ya kisasa ya kifahari yenye gorofa mbili, ina madirisha makubwa yanayoakishi madhari ya wingu. Mbele ya nyumba, kunasehemu iliojengwa kwa mawe yakufinyaga inayoelekea kwenye lango la kuingia la mbao, na pia kuna sehemu ya nyasi iliotunzwa vizuri, upande wakulia kuna ua mfupi wa miti uliopunguzwa vizuri na mti mrefu wa paini uku upande wa kushoto kuna ukuta wa zege wenye uzio.

Ni bango kubwa lililolala chini au kuegemea likitangaza Hurligham mall. Bango linaorodhesha baadhi ya huduma zitakapopatikana kwenye jengo hilo la biashara. Pia linaonyesha nebo za baadhi ya maduka yatakayopatikana hapo, kama vile Naivas. Chini ya bango kuna namba za simu za mawasiliano. Rangi kuu kwenye bango ni nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Mandhari ya jiji au mji yenye majengo mbalimbali. Upande wa kulia kuna majengo yanayoonekana kama vyumba vya kuishi. Chini ya majengo kuna miundo inayofanana na vibanda vya soko au mahema. Anga ina mawingu machache na rangi ya buluu. Waya za umeme zinaonekana juu upande wa kushoto.

Jengo refu la ghorofa, labda la makazi au biashara, likiwa na maduka au ofisi chini. Jua linaonekana likichomoza nyuma ya jengo, na anga lina mawingu meupe. Hii inaashiria maendeleo ya majengo.

Jengo la ghorofa, labda linaloitwa Lifestyle Apartments, likionekana likizungukwa na miti. Rangi ya jengo ni ya kahawia nyepesi, na paa la kahawia. Inaonekana kama makazi au jengo la ghorofa.

Majengo marefu marefu ya kisasa yanaonekana kuwa majengo ya vyumba yenye kuta za rangi ya kijivu. Majengo haya yamefumbwa na ukuta wa mawe ulio wa ncha kali wa usalama na lango la chuma mbele. Nyuma ya majengo kuna anga la buluu lililo wazi. Picha inatoa hisia ya majengo mapya ya makazi.

Jengo refu la ghorofa labda la makazi au ofisi likisimama chini ya anga safi ya bluu lenye mawingu meupe. Jengo lina madirisha mengi na linaonekana kuzeeka kidogo likiashiria uzoefu wa muda mrefu. Chini kuna ua au uzio wa nyaya zinazoning'inia.

Hii ni nyumba iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na paa jekundu la vigae na nyumba nyingine chache zikionekana kwa mbali. Nyumba iliyo karibu ina ua uliojengwa kwa mawe na mimea kidogo . Mbele ya nyumba hizo kuna eneo kubwa la ardhi kavu lisilo limwa lenye nyasi chache. Anga lina mawimgu meupe likionyesha hali ya hewa ya wastani.

Jengo refu la gorofa likichukuliwa kutoka chini kueleka juu likielekea angani yenye rangi ya buluu. Jengo lina madirisha mengi, likionyesha muundo wa kisasa. Inaweza kuwa jengo la makazi au ofisi na inawakilisha huduma za mali isiyohamishika au ujenzi.

Nyumba mpya ya kisasa yenye ghorofa moja ikiwa na rangi za kuvutia za kahawia, ina madirisha makubwa meusi na geti jeusi la chuma. Nyumba hii imeonekana ikiwa imekamilika hivi karibuni ikionyesha maendeleo ya ujenzi.

Boma dogo ya kisasa yenye kuta za matofali na paa la rangi nyekundu. Ina bustani ndogo iliyopambwa vizuri kwa maua na vichaka vilivyokatwa. Nyumba hii inatoa hisia ya utulivu na inaonekana kuvutia labda ikiwa na mali inayouzwa au kukodishwa.

Jengo kubwa lililokuwa katika hatua za ujenzi. Sehemu ya jengo imekamilika kwa kiasi fulani na ina kuta nyeupe na madirisha, huku sehemu nyingine ikiwa na miundo ya chuma na mbao iliyotumiwa kwa ujenzi. Inaonekana kama jengo la gorofa nyingi labda hoteli au jengo la makazi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha hali ya hewa ya jua.

Nyumba mbili za kisasa zenye ghorofa zilizopakwa rangi ya kijivu na nyeupe zikiwa zimejengwa kwa mtindo sawa. Zina ua uliopambwa na bustani ndogo na sehemu ya maegesho iliyotengenezwa kwa kokoto. Nyumba hizi zinaonekana kuwa mpya na za kifahari zikiashiria makazi ya hali ya juu huko Nairobi.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijivu na bluu iliyokolea. Kuna mabango ya to let yamening'inia kwenye jengo, yakionyesha kuwa nafasi zinapangishwa. Chini ya jengo kuna maduka yenye majina kama "omega mabati" na "miale mabati" na magari yameegeshwa mbele. Juu ya jengo kuna antenna za rununu. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye magogo na miti na mifuko iliyojazwa.

Jengo jipya la ghorofa ambalo linaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi likiwa na matanki ya maji juu ya paa. Mbele ya jengo kuna ua wa mabati na eneo la nyasi kavu. Anga lina mawingu meupe.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa jengo la makazi au ofisi likiwa na muundo wa kipekee. Jengo lina ghorofa nyingi na limepakwa rangi nyeupe, kijivu na njano angavu ambalo limetumika kuunda muundo wa kuvutia. Nyuma ya jengo kuna miti ya kijani kibichi na anga la buluu lenye mawingu meupe. Picha imechukuliwa kutoka chini kuelekea juu likisisitiza urefu na ukuu wa jengo.

Hii ni nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa kadhaa na kuta za rangi ya dhahabu. Ina madirisha makubwa, balcony yenye uzio wa vioo na bustani kubwa ya nyasi kijani kibichi iliyonyolewa vizuri mbele yake. Kwa nyuma, kuna miti mirefu na ua wa mawe huku anga likionyesha mawingu ya kuvutia.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa kadhaa lina paa la rangi ya kahawai, nyekundu na kuta za kijivu. Kuna gari kubwa zinazoelekea kwenye mlango mkuu na bustani kubwa ya nyasi mbele. Muundo wa nyumba una madirisha mengi na unatoa hisia ya ukubwa wa kisasa.

Majengo ya kisasa ya ghorofa au nyumba za kifahari, zenye muundo wa mraba na rangi za kijivu na nyeupe. Kuna maeneo ya kijani kibichi na mimea mingi inayopamba mazingira. Barabara ya mawe inayoelekea kwenye majengo inaonekana. Anga ni la wazi na kuonyesha makazi ya kisasa na ya kuvutia.

Majengo kadhaa yenye ghorofa, yakionekana kama majengo ya makazi au biashara jengo la mbele lina rangi ya njano kali na lina madirisha meusi. Nyuma yake kuna jengo lingine la ghorofa na upande wa kulia kuna jengo la bluu na njano. Majengo hayo yamejengwa nyuma ya ukuta wa mawe na mbele kuna eneo la wazi la nyasi kavu, angani kuna mawingu meupe yaliyo tawanyika kwenye anga la bluu. Mandhari ina onekana kuwa ya mjini au karibu na mji.

Jengo refu la ghorofa likiwezekana ni JABABU HEIGHTS APARTMENTS , likiwa na kuta za rangi nyeupe na kahawia na balcony zenye reki za chuma. Kuna nyaya za umeme zinazopita mbele ya jengo na anga la bluu linaonekana juu.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili yenye rangi ya njano na paa la kahawia, iliyozungukwa na bustani kubwa ya kijani kibichi na miti mirefu. Kuna eneo la kuketi lenye mwavuli na viti pembeni na meza ya mbao mbele ya nyumba.

Friji ya kuonyeshea bidhaa za chakula zilizogandishwa, zinazopatikana katika duka kubwa. Ndani ya friji hizo, kuna aina nyingi za bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu, ikiwemo nyama za kusindika na bidhaa zingine za kufungasha. Kila sehemu ya friji ina bidhaa zake maalum, zikiwa zimewekwa vizuri kuonyesha uwezo wake.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la rejareja. Kuna rundo kubwa la viazi, vitunguu na mboga nyingine zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vianda. Juu kna mabango yenye maandishi kama eat good, feel good na organic wakihimiza kula afya na bidhaa asilia.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la bidhaa, labda Carrefour kama inavyoonekana inavyoonekana kutoka kwa mabango yenye nembo. Sehemu hii inaonekana kuwa idara ya matunda hasa machungwa ambapo kuna rundo kubwa la machungwa safi yaliyoandaliwa kwa wateja. Pia kuna matunda mengine kama tufaha. Kwa mbali, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna mabango yanayotangaza offer na bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo sabuni za kufulia na vifaa vya kusafishia. Maandishi kama Clean Shelf na Fresh Market yanaonekana yakiashiria aina za bidhaa au maduka.

Hii ni sehemu ya bidhaa za kuoka na vitu vitamu ndani ya duka kubwa au supermarket . Kuna ishara zinazoonyesha viennoise , arabic sweet na donuts zikining'inia juu ya sehemu ya kuuzia. Mbele kuna onyesho la assorted candies lililopangwa kwenye ngazi.

Duka kubwa, pengine duka la jumla likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na sakafu. Upande wa kushoto kuna friji ndefu zilizojaa vinywaji vya maziwa na juisi. Katikati na kulia, kuna chupa nyingi zavinywaji baridi vya rangi tofauti kama vile machungwa na kahawia, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa la rejereja, hasa sehemu ya mikate na vitafunio. Kuna kaunta ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama keki, donati na vitu vingine vya kuoka. Mabango ya matangazo yanaonekana juu. Chini kuna mistari nyekundu kwenye sakafu, pengine kuashiria umbali wa kijamii.

Duka kubwa, likiwa na korido pana iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna bidhaa, na vinywaji baridi zilizopangwa kwenye rafu ndefu upande wa kushoto. Mabango mekundu na meusi, yenye maandishi kama promo special offer yananing'inia kutoka ndani yakionyesha matangazo ya bidhaa.

Duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu zenye pakiti za vitafunio na bidhaa zingine zilizofungwa. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji, juisi na maziwa. Ndani ina muundo wa kisasa wenye taa ndefu zinazotoa mwanga wa kutosha.

Duka kubwa ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za plastiki ikiwemo vyombo vya chakula, mabakuli na vikombe vya rangi tofauti. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa kutoka kwenye rafu, mojawao akiwa amevaa barakoa, mkokoteni wa ununuzi upo karibu nao. Inaonekana ni eneo la bidhaa za nyumbani au jikoni.

Mfanyakazi wa Naivas, akiwa amevaa sare. Anaonekana akipanga bidhaa kwenye rafu, ambazo zimejaa chupa za michuzi na vikolezo vya aina mbalimbali. Hii inaashiria shughuli za kawaida za kupanga bidhaa, katika duka la rejareja.

Duka kubwa labda supamaketi, kuna maeneo mbalimbali yaliyopangwa vizuri, ikiwemo sehemu ya matunda na mboga yenye bidhaa nyingi safi kama vile; tikiti maji, ndizi na karoti. Pia kuna vibanda vya matangazo na bidhaa kama Arabic sweets . Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kubwa wakiangalia bidhaa.

Duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Upande wa kulia, rafu zimejawa na vyombo vya kupikia kama vile sufuria, vikombe huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa vizuri. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizo na sufuria kubwa na vyombo vingine vya chuma. Taa za mistari zinaning'inia kutoka dali zikitoa mwanga mwingi katika duka hilo.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa likiwa na bidhaa mbalimbali za kieletroniki kama vile friji na vifaa vingine. Pia kuna rafu zilizojaa bidhaa za nyumbani, na mabango ikionyesha shughuli za biashara. Kwa juu tunaona taa ambazo zimewaka.

Ndani ya suka kubwa au supermarket , kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vitafunio na vinywaji. Baadhi ya maeneo yana ishara za promo . Mwanga unatoka juu na sakafu ina vigae vyenye muundo. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali.

Sehemu ya bidhaa za kuoka ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizofungashwa kama vile cookie , muffins na viennese .Juu ya rafu kuna mabango yanayoonyesha aina za bidhaa kama cookies , muffins na viennese .Pia kuna ishara inayooneyesha tea scones=fifty ikionyesha bei. Sehemu hiyo inaonekana kuwa safi na imeandaliwa vizuri kwa ajli ya wateja.

Rafu ndefu iliyojaa bidhaa za chakula cha umbwa ndani ya duka kubwa au duka la jumla kuna mifuko nayo kubwa mbali mbali na chapa tofauti za chakula cha umbwa baadhi zikiwa na picha za umbwa wa aina mbali mbali. Ishara kubwa ya bluu juu ya rafu ina andika DOG FOOD na picha za umbwa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu zikionyesha utenzi mpana wa chakula cha kipenzi.

Kanda ndefu za bidhaa katika duka kubwa zikiwa zimejaa chupa za michuuzi na bidhaa nyingine. Kushoto kuna safu ya karatasi za choo au taulo za jikoni. Hii inaonyesha sehemu ya bidhaa mbalimbali zinazopatikana katika duka kubwa.

Kasha la kuonyesha bidhaa katika duka la keki, lililojaa keki mbalimbali zenye mapambo, pamoja na aina fulani ya vitu vilivyokaangwa, labda sambusa au spring rolls . Kwenye rafu za chini, kuna kikapu cha ununuzi cha rangi ya njano, kilichojaa bidhaa pembeni ya kasha.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa ikiwa na wateja na wafanyakazi wengi. Kuna sehemu mbalimbali za matunda na mboga. Mikate na maeneo mengine ya bidhaa. Ishara za juice , coffee , pizza na hot deli zinaonekana zikining'inia kutoka juu kuashiria aina mbalimbali za bidhaa zinapopatikana.